Hili ni bango la siku ya mazungumzo kati ya wananchi na idara ya mahakama kenya. Lengo ni kukuza uwazi, ushirikiano na huduma bora za mahakama. Wananchi wanahimizwa kushiriki kupitia mitandao yao ya kijamii.

Hiki ni kituo cha huduma ambapo mwanamke mmoja ameketi mbele ya kompyuta ndogo akifanya kazi. Mbele yake kuna wanaume watatu ambao wamesimama wakizungumza. Mmoja amevaa suti.

Mwanariadha yuko katikati ya kuruka mbali. Ametua kwenye shimo la mchanga na kusababisha mchanga kutawanyika. Amevalia shati nyeupe yenye maandishi Mwen akiwa ameinama akitazama juu kwa hisia kali.

Mchezaji aliye mbele, mwenye jezi nyeusi, nambari kumi na nne, na neno Kenya juu yake anashikilia mpira na anaonekana kumtazama mpinzani wake. Mpinzani wake ambaye anaonekana kwa nyuma amevaa jezi ya kijani na anaonekana kujitayarisha kumzuia mchezaji mwenye jezi nyeusi.

Kuna kaunta mbili na maofisa wawili mwanamke na mwanaume wameketi nyuma ya kompyuta. Juu ya kaunta kuna bango na bendera la Kenya kuashiria huduma za usajili wa kuzaliwa na vifo.

Wafanyikazi wamevaa sare zao na barakoa, wakiwa hudumia wateja na kufanya kazi zao kwenye computer . Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa suti na mwingine mwanamke ana sare ya huduma center. Ambao wanaonekana wakishauriana.

Kundi la watu waliovaa sare rasmi, baadhi wakiwa na mashati meupe, wengine ya kijani, wamepiga picha ya pamoja mbele ya jengo lenye limepambwa kwa mapazia ya kijani na kahawia likisisitiza hadhi ya tukio.

Kikundi cha watu waliovaa nguo na kofia nyekundu zenye maandishi Tuko Pamoja. Mtu mmoja aliyopo mbele, amevaa mavazi la kuchorwa nyekundu na anainua kidole, labda kama ishara ya ujumbe au msimamo.

Mchuano wa soka unaendelea uwanjani, huku achezaji wawili wakionekana wanashindania mpira kwa ujasiri mkubwa. Mchezaji aliye vaa jezi nyeupe ndiye anayemiliki mpira, akifuatwa kwa karibu na aliyevalia jezi nyekundu. Kwa nyuma tunaona wachezaji wengine, goli na matangazo ya kibiashara.

Jaji mkuu Martha Koome amesimama nyuma ya jukwaa la mazungumzo yenye nembo ya mizani ya haki. Amevalia koti jekundu lenye kola jeupe na joho jeusi. Mavazi yanayoonyesha kuwa ni jaji. Anaonekana kuwa anahutubia hadhira.

Kundi la wachezaji wa raga, wote wamevalia jezi nyekundu na kijani kwa kuwa ni timu ya taifa ya Kenya. Wanasherehekea kwa furaha kubwa. Wameshikilia kombe linaloonekana kuwa ni sanamu mbili za tembo juu yake.

Hii ni mechi ya mpira wa kikapu, inaendelea ndani ya ukumbi. Mchezani aliyevaa sare ya bluu anashikilia mpira huku akilindwa na wachezaji waliovaa sare nyeupe. Kwa nyuma, kuna watazamaji walioketi wakifuatilia tukio.

Mchakato wa uchukuaji wa alama za vidole katika kituo cha Huduma Kenya. Mtu aliyevaa shati nyekundu anasaidiwa na mhudumu aliyevaa fulana nyeupe yenye nembo ya Huduma Kenya, ambaye anashikilia fomu yenye alama za vidole.

Hiki ni kituo cha huduma za umma. Wafanyikazi wawili wanaonekana katika meza hiyo. Mwanamke mmoja ameketi kwenye dawati la kompyuta na mwanamke mmoja amesimama upande wa kulia. Wote wakiwa wamevalia sare zinazoonekana kuwa za wafanyikazi wa Huduma Kenya.

Mchezaji wa jezi ya buluu nambari tano yuko hewani anataka kupiga shuti. Mchezaji mwengine wa jezi nyekundu anajitahidi kuzuia mpira kwa mikono juu. Uwanja ni wa ndani na kuna mashabiki wanaotazama kutoka jukwaani.

Hili ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu ambao wamevalia jezi za buluu na nyeupe. Wamekusanyika pamoja uwanjani wamezungukana na kushikana mikono. Nyuma yao kuna mashabiki wengi jukwaani na mabango ya matangazo.

Hawa ni mashabiki wa soka, wengi wao wakiwa na vitu vinavyoashiria klabu ya Gor Mahia. Katikati, mwanamke mmoja ameshikilia skefu ndefu ya kijani iliyoandikwa Gor Mahia. Amevalia jezi nyeupe ya soka yenye nembo ya klabu hiyo. Karibu naye, kuna wanaume kadhaa baadhi yao wakiwa wamefunga vitambaa vyeupe vichwani.

Hili ni rundo kubwa la takataka zilizotapakaa kando ya barabara. Moja wapo ya hizi takataka ni mifuko ya plastiki, nguo chakavu na takataka nyinginezo ambazo haziwezi kutambulika.

Hili ni tukio la hadhara, lililoandaliwa chini ya mwavuli mkubwa wa njano. Watu waliovalia, shati za manjano wamesimama karibu na meza ndogo yenye vikombe, chupa na bango.

Watu wanashiriki maandamano ya kuhamasisha kuhusu usuluhishi wa migogoro kupitia mfumo wa Court Annexed Mediation. Wanashikilia bango kubwa lenye ujumbe unaoeleza kwamba usuluhishi huu ni mbinu mbadala ya kutatua migogoro.

Hawa ni wanawake wanne ambao wamekusanyika nje, wawili kati yao wamevaa shati nyeupe zenye nembo za timu ya soka ya Gor Mahia. Mmoja wao akiwa na skafu ya kijani na nyeupe. Mwingine amevaa shati nyeupe yenye maandishi legea tuzo.

Hili ni kundi la mashabiki wa mpira wa miguu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe. Zinaashiria timu ya Gor Mahia. Mbele yao, kuna mtu aliyevalia sare nyeupe na kofia yenye rangi za kijani na nyeupe anaonekana kushangilia kwa mikono iliyowazi.

Jengo linaonekana wazi kuwa ni Huduma Centre, ambalo ni kituo cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali kwa wananchi. Mbele ya jengo hilo, kuna kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa nguo rasmi, wakisimama pamoja.

Mchezaji mmoja amevaa jezi ya bluu, huku akiwa na mpira mguuni. Mchezaji mwingine, amevaa jezi ya manjano huku akimfuata mchezaji wa bluu. Uwanja unaonekana kuwa na nyasi na kuna viwanja vya kukaa vya watangazaji nyuma yao. Mabango ya matangazo ya betika, yanaonekana.

Uwanja huu umejaa watu waliovaa mavazi ya kijani na nyeupe, wanaonekana kushangilia tukio la michezo. Mtu mmoja aliye mbele anashikilia kifaa kikubwa cha kijani kinachofanana na fubu la wanyama wa kubuni huku akiwa amevaa helmeti .

Shughuli ya usajili inayofanyika nje ya jengo la bati. Watu wameketi kwenye meza ya mbao wakijaza fomu kwa kuitumia kalamu, na kuna simu ya mkononi mezani. Mtu mmoja amesimama akizungumza nao, huku wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki pembeni.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wanaume. Wanashangilia kwa kuinua mikono juu. Mbele yao kuna bendera kubwa ya Kenya. Baadhi yao wameshika maua kuashiria ushindi. Nyuma yao kuna bango lenye maandishi na picha ya kichwa cha simba.

Boksi lililojazwa pasipoti za jumuiya ya Afrika Mashariki, kila pasipoti ina jalada la buluu na alama ya dhahabu ya nembo ya kiwataifa. Pasipoti hizi ni za kidiplomasia, zinazotumika kusafiri katika nchi wanachama wa EAC kama Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini, na DRC.

Hawa ni watu wanne wanaume watatu na mwanamke mmoja wakiwa wamekusanyika karibu na meza. Wanaume wawili wamekaa na wanaonekana kusaini nyaraka kwenye vitabu vilivyo wazi. Mwanamke amesimama karibu na mmoja wa wanaume akimweleza huku mwanaume wa nne akisimama nyuma ya mwingine.

Tukio rasmi la serikali ambapo rais William Ruto anatilia sahihi nyarak muhimu. Dawati lina bendera mbili mojawapo ikiwa ni ya Kenya na mafaili mekundu yaliyojaa hati. Pembeni yake ni jaji mkuu Maraga ambaye amevalia mavazi ya mahakama. Nyuma yao kuna genge la watu waliovalia mavazi rasmi.

Jaji mkuu Martha Koome amevalia joho jekundu na la jivu, ameshikilia Bibilia nyeusi mkononi mwake wa kulia na mkono wake wa kushoto uko karibu na kipaza sauti. Nyuma yake kuna bendera mbili moja ikiwa bendera ya Kenya.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wako uwanjani. Wamevaa jezi za rangi ya machungwa na njano. Wanakimbia uwanjani huku mchezaji wa mbele akiashiria jambo kwa mkono. Nyuma yao jukwaa la watazamaji limejaa watu.

Hawa ni wakenya ambao wako uwanjani wakisherehekea tukio la michezo. Wamevaa mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe na wamepunga bendera wakipiga vuvuzela.

Hiki ni kituo kikubwa cha huduma cha umma, chenye safu ndefu za viti na vituo vya kazi. Kuna watu wameketi kwenye viti, wakisubiri huduma, na wengine wamekaa kwenye vituo vya computer , wakisaidiwa na wafanyikazi.

Hawa ni mashabiki wamejaa kwenye uwanja. Wakiwa na vuvuzela mikononi na jezi za timu yao. Umati unashangilia kwa nguvu, hali ikionyesha mshikamano wa kisoka na mapenzi ya dhati kwa timu yao.

Hii ni ndani ya kituo cha serekali kinachotoa huduma kwa wananchi. Meza ina maandishi ya kijani na nembo ya huduma Kenya. Kuna vifaa kama chupa ya dawa, kopo ya rangi na godoro la mbao vinatoa hisia kuwa eneo linaundwa upya.

Kituo cha huduma centre nchini Kenya. Ndani ya kituo kuna kaunta mbalimbali zenye komputa na viti vya watumishi na wananchi. Kaunta zimeandikwa huduma tofauti kama ICT na NHIF Services. Kuna mapambo ya mipira ya rangi nyekundu na kijani. Watu wameketi wakingoja kuhudumiwa.

Paspoti hii imetolewa na serikali ya Kenya na maandishi yake ni kwa Kiingereza na Kiswahili. Muundo huu wa hati, unazingatia viwango vya kitaifa vya utambulisho wa kusafiria. Mmiliki wa hii paspoti ni Joshua na makazi yake ni Limuru.

Mchezaji mmoja amevalia jezi ya buluu na nyeupe, ambayo imeandikwa Betika, huku mwingine amevaa jezi ya kijani, ambayo imeandikwa SportPesa. Mpira wa mguu unaonekana karibu na mchezaji aliyevaa jezi ya kijani. Nyuma yao kuna umati wa watu uwanjani, kuashiria kuwa mchezo huo unafanyika mbele ya mashabiki.

Hii ni maandamano ya kisiasa, ambapo watu wanatembea barabarani wakionyesha bango kubwa la kampeni, lenye ujumbe. Mwanasiasa kwenye bango, amevaa suti na tai akiwakilisha matumaini ya mabadiliko. Mazingira ya picha yanaonyesha majengo ya kibiashara na vibanda vya vibaa.